Nguo hizi za wasichana, wavulana, wanawake, wanaume zinauzwa kwa bei rahisi ya mia, mia hamsini. Na hazijapigwa pasi, lakini haijalishi kwani kununua si mbaya.

Hili ni duka linalouza nguo za wanaume. Kuna shati, long'i zilizopangwa na kwa utaratibu na pia zinauzwa kwa asilimia arobaini.

Kuna viatu mbalimbali ambazo zinapatikana katika duka, na za watoto, za watu wazima, hata ziwe za kukimbia, za kucheza, za kutumia kwa bafu, ama kutembea, kwa urahisi.

Viatu ni vya wasichana, wavulana na huja kwa rangi tofauti: blue , kijani, nyekundu, nyeupe, nyeusi na kadhalika. Hivi ni viatu vya kupendeza.

Badala ya kutupa viatu vyako ambavo umechoka kutumia ama vimeharibika waeza kuzipeana ili ziweze kupata maisha mapya na watu wengine. Zinauzwa kwa duka ya mbali mbali na zinaonyeshwa kama hapa .

Duka za wanaume za kuwauzia kofia, viatu, mshipi hata shuka zinapatikana kwa wingi mjini na vile ambavyo vinapangwa vinahakikisha vijana wale watapendezwa.

Kuna nguo za ndani za wanawake ambao wao hutumia kujisitiri. Hizi ni za mwanamke mdogo ambaye kiuno chake ni thelathini na mbili au thelathini na nne.

Nguo hizi sana sana za kike na kofia chungu nzima ,zinakaa zile zinazouzwa ili watu watembee ,na watalii kule beachi na baharini.

Duka hili ni la kupendeza kwani lina mataa mazuri na nguo zinazouzwa zimepangwa kwa utaratibu sana sana za wanaume kuna long'i, shati, jaketi, tai na viatu.

Nguo za wanaume haviyofautiani kamwe unapata wanavaa wote jaketi, tai, shati na hakuna lingine lile.

Kuna duka mbalimbali za nguo zile ambapo bei ya nguo ni sawa na haibadiliki, na kama hii bei ya nguo yaweza kubadilika na kila kitu kina bei yake.

Duka hili ni la wanawake wanaopenda kununua vitu vya udogo kama vile vipuli au bangili, kofia ama begi ili wapate kuenda sherehe.

Wakenya na waafrika wana usanii kwa kutumia mbao na hata kwa kutumia nguo kushona na kuchonga vilivyo ili kutengeneza wanyama ama mwiko ama shuka kuuza.

Nguo hizi katika duka, ni za watoto sana sana wasichana, wavulana na wale waliozaliwa. Zinafika kwa rangi tofauti ,Kuna shati, rinda, na zile zingine.

Gari hili ni la kitambo, nyeusi lakini usiione vile, yaweza kuuzwa Kwa bei kali na si rahisi kwani gari za zamani huwa zinapendwa kabisa.

Gari hizi zote nyeupe moja mbili, tatu, nne, tano sita, saba nane, kumi, kumi na moja, zimelainishwa kwa mpangilio, zikingoja kuuzwa na kununuliwa.

Gari hili ni zile ambazo zinatumiwa na watalii sana sana kutembea katika nchi lakini Kenya wakiangalia wanyama ,wakienda kwa mbuga ama kufika mbali sana ili wasikwame kwa barabara.

Gari hili ni kubwa linaitwa prado na wanaume ambao ni matajiri wanazipenda sana, lakini si kusema wanawake hawazipendi kwani zinakupa starehe na ni nzuri kuendesha kwa barabara ndogo.

Waweza kuangalia gari mzee kwa aina mbili. Waweza kuona kwamba ni metali ambayo haiwezi kutumika na yafaa kutupwa au waweza kuitengeneza vipya, iwe kama gari la kitambo ambayo yaweza kuonekana katika events kadhaa.

Mwanamke mwenye kucha nyekundu anampa mwanaume funguo nyeusi za gari. Mwanaume amevaa shati ya nyeupe na jaketi ya buluu. Tunashukuru kwa kuweza kununua gari ya nyekundu nyuma yake.

Mwanaume anayeuza gari ameona kwamba bibi na bwana huyu wanaweza kupata moja iwe yao ya kuanzia na hata wakiendelea kupata watoto, wawe na moja gari litaloweza kuwafaa.

Gari hili la Landrover ni la kitambo zamani za kale lakini limetengenezwa na kupakwa rangi ili kukaa ni kama iliundwa na kutengenezwa juzi tu, inakaa rembo sana na watu wengi wangependa kuiendesha.

Mlango la gari hili limefunguliwa na funguo kuekwa kwa huu mlango ili kuonyesha iko tayari kununuliwa na mtu yeyote aliye na pesa au hela kufanya vile.

Kuwa na muuzaji wa magari ambaye anaelewa vle ambavyo gari inafanya kazi na itakavyo kusaidia kama uko na familia au la, sanasana kama wewe ni mwanamke ni kitu cha muhimu.

Mechanic huyu anafanyia gari hili la kitambo usafi ili aweze kuutengeneza na kuurudisha ufanye kazi. Anaupiga rangi wa nyekundu na ilhali umeanza kukaa mzuri na wa urembo.

Magari haya yamefikishwa kwa uwanja na watu wanaokaa ni kama familia, waliokuja kushuhudia sherehe ama hata kwa maombolezi ya mmoja wao.

Gari ndogo kama Suzuki Alto ndizo zinapenda sana kutumiwa na wanabiashara wanaofanya pale kwa hizi kampuni kama Uber, amalift, ama farasi. Hao ndio wanapenda gari ambazo hazikunywi petroli mingi.

Kila ambapo wangependa kununua gari, ukitaka kufanya vile lazima kuna karatasi unazoweka sahihi ili kuonyesha sasa ni lako na si la duka.

Gari kama hizi hupendelewa sana kubeba bibi harusi ama bwana harusi katika siku yao maalum. Gari kubwa, safi yenye maarifa na kupendwa.

Unapotaka kuuza gari ama kitu lolote lile lazima uhakikishe ni safi nje, pia hata ndani ili anayekuja kununua akiangalia atavutiwa kuchukua pale pale.

Gari hili, ni lile ambalo, umekuwa ukiingoja, yauzwa, kwa milioni mbili, na laki mbili, za Kenya, shilingi, na pia, ni gari ya nyeusi, na inakaa imetumiwa, lakini bado ni nzuri.

Gari hili ni la Subaru Forester, nambari KCW 564G, ni la nyekundu na ina gurudumu za nyeusi.

Kwa soko utapata bidhaa zimelainisha vyema na kuuzwa kwa minajili ya kupikia. Viungo hivi ni karoti, hoho, biringanya hata navyo viazi.

Viatu vya wanawake vinauzwa hapa vya aina nyingi na tofauti. Pia, kuna miwani, ninaona redio, na hata mikoba ndogo za wanawake.

Soko hili haswa ni la matunda na kunaonekana mandizi hapa zauzwa, mananasi, machungwa, maembe. Kuna wanawake wawili ambao wanawekeza kibanda hiki.

Watu wanaouza maua hupenda kuziweka kwa mpangilio inayovutia na kuwaleta wengi wapendanao na wanaotaka hizi maua kwa ofisi au nyumba wavinunue kila siku.

Kuna wanyama wa kila aina, waliotengenezwa kupitia kuchongwa ama mbao. Pundamilia ,twiga, farasi, wote wanaonekana hapa na wanapendeza.

Viatu zinazouzwa hapa ni pale sokoni la wamaasai, kwani ni zile zimetengenezwa na rangi kadhaa ambazo zinarembesha viatu na hata vipuli pia vinapatikana za Maasai.

Hivi ndivo mabegi ambazo zinaitwa beli zatoka ulaya kufika Kenya ili ziuzwe katika soko za nguo. Zinakuja kama zimepakiwa na meli au ndege zifike huku Kenya.

Kuna serekali kwa kaunti kadhaa hii Kenya ambao wamechukua fursa na mikakati ya kujenga soko ambazo zinawakubalisha kina mama na wababa waweze kuwa na mahali safi pa kufanya biashara kama.

Viatu vinauzwa kando ya barabara, vilevile nguo pahali ambapo wateja wakipita na kutembea wanaweza kutupilia macho na kuamua kama watanunua.

Vipuli hivi vya wanawake vimetengenezwa kwa metali na kuwekwa kwa maumbo kadhaa. Kuna matawi ya miti, Afrika hata kichanuo lakini ni kipuli.

Viungo vya kupikia ni mengi na tofauti. Pia zinakuja kwa rangi za kufurahisha kama nyekundu, manjano, machungwa na mengineo.

Wasanii wamebobea kwa kutumia viungo kama vile vya mbao ama vya nguo kuweza kutengeneza maridadi vile vya vipuli ili watu waweze kununua.

Ukienda sokoni, unapata kwamba kuna bidhaa kadhaa ambazo zinauzwa pale. Kama vile pilipili, vitunguu, machungwa na hata viazi, mbiriganya na vilevile nguo pia.

Jumba lile limechukuliwa picha kwa umbali na ni ghorofa. Mbele hapa kuna mbao zinazotumiwa kujenga nyumba au duka za watu wanaoishi mashinani.

Hili ni mojawapo la barabara na nyumba zinazopatikana katika jiji ambayo watu huishi na kupumua hewa nzuri na kuna utaratibu, kuna usafi na kila mtu ambaye anaishi pale anashukuru.

Hizi nyumba za manjano zimejengwa kwa utaratibu na zinakaa kwamba zinapendeza. Pia kuna ukuta ili kuzuia wezi au wanyama kuingia pale na kuwasumbua wanaoishi. Kuna tanki ya maji juu pia.

Chumba hili limejengwa na ukuta ukajengwa ili wezi wasiingie pale. Kuna kiwanja kubwa karibu nayo pia kikinge kia stima au kupitisha na mtandao umejengwa nyuma yake.

Jumba hili ni la maridadi linalokaa ni kama lilijengwa kwa utaratibu kwani ni ndefu na linafikia anga ya bluu. Kuna mti pia wa kijani ambao uko mbele yake.

Kibao hiki kinaonyesha kwamba kuna nyumba ambayo vyumba vya kulalia ni viwili na mwenyewe angependa kukodisha ili watu wapate kuishi pale ndani.

Barabara hili la nyeusi linapita mbele ya nyumba mbili linalo lango kubwa. Kuna jengo linalotengenezwa na kuwekwa juu na watu wanaume.

Mjengo huu ni jumba kubwa la ghorofa na lina duka lenye bidhaa nyingi na pia nyumba za watu kuishi ndani. Imejengwa kwa utaratibu na inakaa rembo zaidi.

Watu matajiri wakijenga nyumba zao, wao huakikisha wamejenga pia ukuta kubwa inayo mlango pia kubwa na huakikisha wakona kamera za kuwashika wezi.

Huku kuna maandishi ya kichina lakini ni Nairobi na nyumba za ghorofa zenye vyumba viwili au vitatu vinauzwa kutoka milioni 11.7 shilingi za kenya.

Kuna shamba zinazouzwa hapa na namba kumpigia mwenyewe ili ashike na akuuzie ni sufuri saba mbili nne tano nane saba tatu tano sufuri.

Nyumba hili liko katika mtaa lenye utaratibu na ambao una mpangilio wa kupendeza. Kuna nyumba nyinginezo zinazofanana nayo za manjano na wengi wanaweza kuja kuishi pale.

Hili duka, ni mojawapo za zile kubwa, katika jiji, ambao, watu wanaenda kununua bidhaa za nyumba, za kula, ama hata viti, na wametumia technology mpya kuijenga.

Kuna samaki wa kila aina wanauzwa hapa. Wamewekwa kwa barafu ili wasioze na kuharibika kwa haraka na wale ambao watanunua waweze kula bado yakiwa mpya.

Ukienda kwa duka kubwa kama zile ambazo zinapatikana kwa jiji zenye bidhaa nyingi, ni muhimu kuwa na pesa kwani usipokuwa na hela utapata hutaweza kuvinunua vile bidhaa.

Nyanya, vitunguu, ndizi, hata viazi, vimepangwa, kwa utaratibu kwenye hili duka ili wateja waweze kuja wakavipata bila hata kwenda kwa shamba, kuvinunua.

Katika duka kubwa la jiji linaloitwa Cleanshelf , kuna bidhaa mingi ambazo wanauza, kama vile tissue ya kujipangusa ama kuweka pale kwa gari, hata lile spray la kuua mbu lipo .

Jijini kuna duka kubwa ambazo zina bidhaa chungu nzima mtu akifika pale hujiuliza ni nini achukue ama awache. Hapa kuna maziwa za aina zote zinazo ladha na zingine hazina.

Hili ni duka kubwa linaloitwa Carrefour. Lapatikana katika jiji la wetlands huku Nairobi na yatumika na watu kupata bidhaa za kila siku za nyumba, za kula na kufanya mengineyo.

Anayepiga picha ameweka vitu kadhaa za nyumba na za jikoni kwenye mkoba wake na sasa anatembea kwenda kutafuta matunda ili ayanunue pia.

Katika duka hili kubwa, kuna maji ya ladha matamu mengi za rangi ya kijani, machungwa, buluu na mengi kadhaa.

Katika duka hili kubwa, lenye bidhaa nyingi, tunaona kuna michele za kila aina, zinazouzwa, za rangi ya hudhurungi, hata ya nyeupe, na kuna mbengu pia.

Ukitembelea duka kubwa ambazo zinapatikana kwenye jiji, bidhaa nyingi na kadhaa za aina zote hupatikana kule. Ndio uzuri wa kuishi katika jiji kubwa.

Duka hili kubwa la jiji lina bidhaa nyingi kadhaa ili mtu akienda pale kununua asikose lolote. Vilevile kuna karatasi za kutumia chooni na hata maji ya tamu.